Kifungashio aina ya chupa ndani yake zipo dawa zinazotumika kwa wanyama kama vile: ng’ombe mbuzi, kondoo zinazowasaidia kuwaponya magonjwa mbalimbali yanayopelekea kudhoofika na kukosa afya.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, bidhaa nyingi zimepangiliwa vizuri kwenye vifungashio tofauti tofauti vyenye maandishi yanayomwelekeza mtumiaji namna bora ya matumizi, mpaka siku ambayo inaisha muda wake.

Kifungachio aina ya chupa, ambacho ndani yake zipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile mbwa na paka, zinazowasaidia kuwakinga na maradhi mbalimbali na kubaki wakiwa na afya bora.

Wafanyakazi wanaojishughulisha na kiwanda cha pembejeo za kilimo wakiendelea kuifunga mifuko, ambayo ndani yake ipo mbolea inayotumika na wakulima wengi ili kustawisha mazao yao na kujipatia faida.

Vifungashio ambavyo ndani yake yapo madini maalumu kwaajili ya kuku hasa wa kienyeji, yanayowasaidia kuimarisha mifupa yao na wasipate magonjwa ya mara kwa mara hasa yanayoweza kuambukiza.

Dawa ambazo zipo kwenye mfumo wa vidonge zimetengenezwa maalumu kutibu minyoo kwa wanyama wote wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa ,paka, ng'ombe na kuwafanya wawe na afya iliyo bora.

Wafanyakazi watatu, wanawake wawili mmoja mwanaume, wa pembejeo za kilimo. Wametoa mbolea ambayo ipo kwenye ukubwa tofauti tofauti, ili kuwaelezea wateja wao waliofika namna ambavyo wanaweza kununua na kupata faida kubwa.

Mkulima ambaye ametoka maeneo ya vijijini amefika duka la pembejeo za kilimo, muuzaji ameketi ili kuweza kumwelewesha na kumpatia ufahamu wa kutosha kwa bidhaa alizozifuata kununua ili anapokwenda kuzitumia apate matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani yake zipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile mbwa na paka, zinazowasaidia kuimarisha mifupa yao na kubaki wana afya bora na nzuri.

Ndani ya ghala ambalo zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile mbolea ambayo wakulima wengi wanaofanya kilimo cha kisasa, huitumia kustawisha mazao yao na hatimaye kupata faida kubwa.

Mwanamke mjasiriamali, yupo ndani ya duka lake la pembejeo za kilimo, anaendelea kuzipanga bidhaa zake mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye vifungashio, na maandishi juu yake yanayo muelekeza mtumiaji namna bora itakayompatia matokeo sahihi.

Wanaume wawili ambao ni wafanyakazi ndani ya duka la pembejeo za kilimo, wakifurahi na kucheka kwa siku ambayo imekua nzuri, wamepata wateja wengi waliowahudumia, na hatimaye wapo tayari kurejea nyumbani kujipumzisha.

Kifungashio ambacho ni cha plastiki, kina madini ambayo hutumika kwa wanyama wanaofugwa nyumbani, kama vile mbuzi, kondoo na ng'ombe, kuwafanya wazaliane kwa haraka na kuwa na afya bora.

Mwanaume ambaYe anajishughulisha na kilimo na ufugaji kwa miaka mingi, uzoefu alionao anautumia kutengeneza mbolea aina ya samadi inayotokana na wanyama, ili aweze kuwauzia wakulima wengine na kujipatia faida.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa ya wanyama wanaofugwa nyumbani, kama vile mbwa na paka; inayowaponya na minyoo na inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, bidhaa nyingi zimepangwa kwa muonekano mzuri, ili kila mteja anayefika, hasa wale wanaotokea vijijini, waweze kuziona kwa urahisi na kuzitambua.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, zenye maandishi yanayomwelekeza mtumiaji namna bora ya matumizi na siku ambayo zinaisha muda wake.

Ndani ya kiwanda kidogo cha pembejeo za kilimo, wafanyakazi wanaendelea kuipima mbolea ili kuweza kujua uzito wake kamili, kabla ya kuzitoa na kuingiza dukani kwa ajili ya wakulima wote hasa wale wanaofanya biashara.

Nje ya duka la pembejeo za kilimo wamesimama watu tofautitofauti wakisimuliana mambo yao. Huku dereva wa bodaboda akichukua mzigo aliyoagizwa ili kumpelekea mkulima kwa wakati.

Wanawake wakulima wa vijijini, wakiwa wamevalia mavazi yanayowakinga na baridi kali inayoendelea, wakati wa kichuma kahawa ambazo zimeiva ili waweze kuzichakata kwa namna ya kienyejina kuzitumia kwenye familia.

Zao la biashara ambalo mtaani linaitwa nyanya mshumaa ambazo sio za raundi zimeiva vizuri huku mkulima akijiandaa kuzivuna na kuzipeleka kiwandani na baadaye kuchakatwa kusindikwa na bidhaa mbalimbali zipatikane kwa ajili ya masoko hadi ya kimataifa

Kijana mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, akiyakagua ili kuona kama yamekomaa vizuri aweze kuyavuna na kupeleka sokoni kuwauzia wateja hasa wale wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, baada ya kuzikata shambani sasa amezikusanya eneo moja ili mteja wake anaetoka mjini kuja kuzibeba azikute zipo tayari na kuelekea sokoni.

Mwanamke mchapakazi anayeishi anayeishi maeneo ya kijijini, anazikagua kahawa ambazo zimeanza kuiva, ila aone kamazinashambuliwa na wadudu au la wakat ambao zote ziwe tayari kuvunwa.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zimechumwa kwa wingi shambani na kuwekwa kwenye maboksi, tayari kwa safari ya kuelekea sokoni kuuzwa kwa wateja hasa wa rejareja wanaokwenda kuzipanga kwenye mabanda yao mtaani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji zimepandwa kwa wingi shambani vikiwa vimestawi vizuri, kutokana na udongo uliojaa utajiri wa rutuba ya kutosha na mkulima anajiandaa vilivyo komaa kuvunwa na kupeleka sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo wakivichimba ardhinina kisha kuviweka kwenye ndoo ambapo baadae na kuvipakia kwenye mifuko na kushona na kuanza safari ya kuvipeleka sokoni.

Shamba kubwa limepandwa nyanya ambazo zimefikia majira ya kuchanua na kutoa maua huku matunda madogomadogo yakianza kuchomoza na mkulima anajiandaa kuzifunga kwenye miti yake ili zisiweze kuoza kwenye ardhi.

Wanawake wawili wachapakazi na wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wakipita kuzichuma zile chache ambazo zimeanza kuiva ili kwenda kuzichakata nyumbani na kuzitumia kwa ajili ya chai, familia na majirani waliowazunguka.

Wananchi ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa lililo limwa zao la biashara aina ya kahawa, wanazichuma na kuzibeba kukusanya eneo moja ili mwajiri wao aweze kuja kuzipakia na kupeleka kuuza masoko ya nje ya nchi.

Mwanamke mchapakazi, mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi lishe, akionyesha baadhi ambayo yamezaliana kwa wingi, kipindi ambapo anaendelea kuyaanika kwenye jua yakauke vizuri ya kufaa kupeleka kusagwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo wamesimama wakivitazama na kuyafurahia majira ya mavuno, wakati ambao wanasubiria usafiri uweze kufika na kuvipakia kuelekea sokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba, na kutokana na udongo uliowekewa mbolea na umwagiliaji mzuri ndizi zimezaliana kwa wingi zenye ukubwa wa kutosha, ambazo zinakuwa na ushindani mkubwa sokoni.

Mwananamke ambae ni mchapakazi amevuna zao la biashara aina ya mahindi lishe ambayo hutumika mara nyingi kusaga unga kwaajili ya watoto wenye umri kuanzia miezi sita mpaka miaka mitano.

Mkulima aliyevalia mavazi yake ya kazi yupo shambani anaendelea kupanda migomba midogo midogo ambayo anaendelea kuitunza, kumwagilia, kuweka mbolea na hatimaye iweze kutoa ndizi atakazozitumia yeye na familia pamoja na majerani waliomzunguka.

Moja ya zao la biashara, aina ya nyanya, zimepandwa kwenye shamba lililojaa utajiri mkubwa wa rutuba, na kuzifanya ziweze kuzaa kwa wingi na matunda makubwa, mkulima akisubiria yaive na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nanasi, baada ya kuvunwa kwa wingi shambani, sasa zimefika kiwandani, zinaandaliwa ili kwenda kuchakatwa kusindikwa, na baadae ipatikane nzuri inayouzwa ndani na nnje ya nchi.

Wanawake wengi ambao wameajiriwa wanaendelea kuzipepesa karanga na kuondoa makapi yote ili baadaye muajiri wao aweze kuzipakia, kwenye mifuko na kuanza safari ya kuzipeleka kiwandani mjini.

Wafanyakazi katika shamba lililopangwa zao la biashara aina ya nanasi, wakijituma kwa bidii ili kuhakikisha wanayavuna na kuyapanga katika matenga, gari inapofika yawe tayari kupakiwa na safari ya kwenda sokoni ianze.

Wanawake wawili wanaojishughulisha na kilimo cha maembe tayari yamekomaa wamechuma machache ambayo wanaenda kuyamenya vizuri na kusaga juisi kwa ajili yao, familia na majirani waliowazunguka.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wanaopatikana maeneo ya vijijini, wanazivuna kwa wingi kutokana na mvua ambazo zimenyesha na sasa wanaziandaa kwenda kuzichakata wenyewe kwa njia ya kienyeji.

Wakulima wa zao la biashara, aina ya vitunguu maji wanaendelea kuvuna kutoka ardhini, kwa kuving'oa na baadae kukata majani yake. Pembeni limeegeshwa gari maalum, ambalo litavibeba na kuvipeleka soko la mjini.

Mimea ya aina mbalimbali, imepandwa kwenye bustani ya nyumbani ambayo kwa mchanganyiko wake hutumika kutengenezea dawa ya asili, ambazo huuzwa sokoni kwa wagonjwa ambao imeshindikana kupona hospitali.

Zao la biashara ambalo limepandwa kwenye shamba kubwa ambalo udogo wake hauna rutuba ya kutosha, vimeanza kukauka na kumpatia mkulima hasara kubwa kutokana na vile ambavyo amewekeza nguvu zake na mali.

Wanaume kwa wanawake ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa lililolimwa parachichi wamezivuna kwa wingi na kuzijaza kwenye maboksi ya plastiki ili aweze kuzisafirisha na kupeleka kwenye masoko hasa ya mjini ambako wanajipatia faida mara dufu.

Mkulima amepanda miti ya papai kwenye shamba kubwa, ambayo hakuweka mbolea ya kutosha, inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na kusababisha kupata hasara kubwa na mazao kuwa machache.

Shamba kubwa lililolimwa matikiti tayali yamekomaa vizuri, na mwanaume anabeba moja baada ya jingine, na kuyapeleka kwenye gari ili kuanza safari ya kuelekea sokoni, ambapo anawauzia wateja wa reja reja wanaenda kuyakata na kuuza kwa vipande.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye udongo ambao una utajiri mkubwa wa rutuba, na kuzifanya kumea na kustawi vizuri mkulima anasubiri ziweze kuiva na kuzichuma kutumia yeye na familia.

Wakulima wanaofanya shughuli zao kando ya mji wanavuna zao la biashara aina ya vitunguu maji, na kuviweka kwenye mifuko maalumu tayari kwa kupelekwa sokoni, kuwauzia wateja mbalimbali hasa wa rejareja.

Kina mama wengi wanaoishi maeneo ya vijijini, wameajiriwa kwenye shamba kubwa la kuvuna mazao ya biashara aina ya viazi mviringo na baadaye aliye waajiri kuvibeba na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo kutokana na vile mkulima amewekeza nguvu zake na fedha za kununua mbolea, na sumu za kuteketeza wadudu waliokuwa wanazishambulia sasa zimetoka zikiwa kubwa na nzuri tayari kuingia sokoni.

Vijana wanne wakulima wakifurahia majira ya mavuno baada ya uwekezaji wa muda mrefu na kufanya kazi bila kuchoka, sasa wanaziandaa nanasi kwenye maboksi ili kuanza safari ya kupeleka sokoni kuwauzia wateja wa jumla.

Mwanaume mchapakazi ambae ni mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akivichimba baadhi toka kwenye ardhi ili kuona kama vimekomaa au la anatakiwa kusubiri.

Wajasiriamali wadogowadogo wanaouza zao la biashara aina ya ndizi baada ya kuwa wamezinunua toka kwa wakulima, sasa wanavichanachana ili kupata vichane ambavyo wataviuza rejareja.

Wakulima ambao wanawekeza nguvu zao na pesa nyingi kwenye mazao ya biashara, aina ya ndizi na sasa zimemea na kustawi kwa wingi kiasi kwamba zinakaribia kuanguka, hivyo wanaziwekea miti itakayowasaidia mpaka zitakapokomaa vizuri.

Mwanaume mkulima ambae anafuraha tele akiyafurahia majira ya mavuno aliyoyapata kwa wingi kutokana na uwekezaji mkubwa wa nguvu zake na fedha alizo zitumia kwa kiwango kikubwa.

Zao la biashara, aina ya nanasi, ambazo hutumika kutengeneza juisi, inayochanganywa na matunda mengine kama vile papai na embe, na kuuzwa sehemu mbalimbali, hasa kwenye migahawa na mahotelini.

Ndizi chache zimepandwa kwenye shamba ambalo ni bustani ndogo ya nyumbani zikiwa zimetoa mikungu midogo kutokana na ukosefu wa mbolea, ambayo inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mwanamke mchapakazi na mjasiriamali mdogo ambaye ametoka mjini na kwenda kwenye shamba la viazi mviringo, ili kununua mzigo mkubwa na kuusafirisha kupeleka kwenye masoko ya mbali na kijijini na kujipatia faida kubwa.

Familia ambayo inaishi pembezoni mwa mji, wamelima mahindi kwa ajili ya chakula cha nyumbani, na sasa wanayamenya kutoka kwenye maganda yake, waende kuanika mpaka kukauka vya kutosha na kwenda kuyasaga mashine.

Mkulima wa zao la biashara tayari mananasi aliyoyapanda yamekomaa na kuivaa vizuri, ameashika mawili kuwaonyesha, wale wote ambao ni wateja waweze kuyafahamu, na kuona ukubwa wake kabla ya kuanza kujadiliana malipo.

Wakulima wa zao la biashara la kahawa wanaofanya shughuli zao vijijini, wameketi ardhini baada ya kuzichuma wanazichambua kwa umakini ili kuondoa makapi yote, na kuzipata zile ambazo ni bora zaidi.

Baada ya shughuli nzito ya kuving'oa toka kwenye ardhi zao la biashara aina ya viazi mviringo, sasa wakulima wameanza shughuli ya kuviweka ndani ya mifuko mikubwa na baadaye kushona kupeleka sokoni.

Nyanya nyingi zinavunwa shambani zimejazwa kwenye maboksi tayari kusafirishwa, na kupelekwa kwa wateja wote ambao wananahitaji kuuziwa rejareja, ili na wao waweze kuziuza kwenye magenge yao mtaani.

Wakulima wachapakazi kwelikweli wanaendelea kushona magunia ya viazi mviringo, ambavyo wameving'oa kutoka kwenye ardhi na sasa wanajiandaa kwenda sokoni na kuwauzia wateja hasa wa rejareja wanao kwenda kupika chakula aina ya chipsi mitaani.

Zao la biashara aina ya nyanya za duara zimeiva shambani, huku mkulima akisubiria zile ambazo bado zina rangi ya kijani ili aweze kuzichuma kwa pamoja na kupeleka sokoni.

Wakulima wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa mji wamezivuna kahawa nyingi, ambayo ni moja ya mazao la biashara na sasa wazichambua ili kuondoa makapi yote na kuacha zile bora pekee ambazo zitapelekwa kiwandani.

Mkulima wa zao la mahindi, siku ambayo jua limewaka kwa wingi, anayasomba kutoka kwenye ghala na kuyaanika ili yakauke vizuri vya kutoka kupelekwa mashine kusagwa na unga wake kuuzwa mtaani.

Mkulima ambaye amefanya uwekezaji mkubwa, kwenye zao la biashara aina ya nyanya, kwa kununua mbolea ya kisasa kwenye maduka ya pembejeo na kumwagilia vizuri, na sasa ana faida kubwa ya kupata mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Wakulima wa zao la viazi vitamu, ambavyo hutumika hasa wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa ramadhani kwa waumini wa kiislam, wakati wa jioni wakiwa wanahitaji chakula.

Mwanamke mchapakazi na anayejituma asubuhi na mapema amefika kwenye shamba linalolima zao la biashara aina ya nanasi na kuzinunua kujaza kwenye gari kubwa sasa anajiandaa kuanza safari ya kuelekea sokoni ambapo ataziuza kwa wateja wa rejareja wanaokwenda kuzichonga na kuziuza kwa vipande.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti wamezivuna kwa wingi na kuziweka kwenye magunia na sasa wanazishona na safari ya kuelekea sokoni ianze. Ambapo watawauzia wateja wa rejareja waliokwenda kuzitembeza mtaani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa kwa wingi shambani, wakulima wanaanza kuviweka kwenye mifuko na baadae kuishona na safari ya kuelekea sokoni kuanza, ambapo watawauzia wateja wa jumla wanaosafirisha kwenda nje ya nchi.

Mkulima wa zao la biashara aina ya papai, akiyakagua kwa umakini ilikuona kama kuna wadudu wowote wanaoshambulia kwa kuyatoboa na aweze kupiga dawa inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Ndani ya shamba ambalo limelimwa zao la biashara aina ya karoti, mkulima anaendelea kumpimia mteja aliyekuja kununua ili aende kuziuza kwenye genge lake lililopo katikati ya mtaa anaoishi.

Mwanaume kijana amechuchumaa amezishika nyanya mikononi mwake amejaa furaha tele na tabasamu linalovutia, akiyafurahia majira haya ya mavuno, baada ya kazi nyingi na uwekezaji wa muda mrefu.

Wakulima ambao wamevuna viazi vingi vya biashara, tayari gari imefika ili kuanza safari ya kuelekea sokoni, kwenye magunia ambayo yamejaa na kushonwa kwa juu, kwa ajili ya wateja wa jumla wanaovipeleka nje ya nchi.

Mkulima ameajiri watu katika shamba lake la vitunguu maji, ambao sasa wanavichambua vile ambavyo ni bora zaidi, ili viweze kusafirishwa nakupelekwa kwenye masoko ya nje ya nchi, ambapo anapata faida maradufu.

Mkulima ambae amepanda zao la biashara aina ya ndizi na kutokana na uwekezaji wake mkubwa amevuna, zikiwa kubwa mpaka zinamzidi uzito wa kuzibeba hivyo anahitaji msaada wa kuzifikisha sokoni.

Mbegu za miti mirefu ya mapapai zimepandwa kwenye shamba kubwa na tayari zimetoa matunda, ambayo mkulima anasubiria yakomae na kuiva na baadae kuyachuma kupeleka sokoni.

wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu ambavyo hutumika sana maeneo ya vijijini na mijini wakati ambao waumini wa dini ya kiislamu wako kwenye mwezi mtukufu wa ramadhani.

Viazi mviringo vinavunwa kwa wingi shambani, vikiwa ni vichache kutokana na mkulima hakuwekeza kwenye mbolea ya kisasa inayoweza kumpatia mavuno mengi ya kupeleka sokoni.

Mwanamke mchapakazi anayejishughulisha na kupanda migomba ambayo inatoa ndizi kubwa na anasubiria iweze kukomaa vizuri, kuivuna na kupeleka kwenye soko lililopo karibu na kijiji anachoishi.

Wakulima wa zao la kabichi wapo shambani wanaendelea kupalilia kwa kung'oa majani ambayo yanazisongasonga, ili kuhakikisha zinastahili vizuri na hatimaye kujipatia faida watakapopeleka sokoni.

Mwanaume mchapa kazi ambaye amepanda nyanya shambani kwake, na sasa anazikagua kwa makini, ili kuona kama kuna mdudu yeyote anayezishambulia kwa kutoboa, ili hatimaye apate hasara ya muda wake na gharama ya fedha alizotumia.

Zao la biashara aina ya kahawa ikiwa limefika wakati wa kuchanua maua mazuri meupe, ambayo nyuki huja na kuifyonza maji yake ambayo wanatumia kutengeneza asali.

Kijana mchapakazi ambaye amejikita kuji kilimo cha biashara anapita katikati ya shamba kubwa alilopanda kabichi anazikagua. Ili kuona kama kuna wadudu wowote wanaozishambulia ili aende duka la pembejeo za kilimo na kununua dawa.

Zao la biashara aina ya mihogo ambayo imevunwa na kujazwa kwenye mifuko ikisubiria kushonwa na hatimaye kupelekwa sokoni wanakouziwa wateja wa jumla, ambao hupeleka na kuwauzia wale wa viwandani.

Mboga za majani aina ya maboga zimepandwa mbilimbili kwa kutumia kilimo cha kisasa, mkulima ana kazi ya kuendelea kuzitunza kwa kuwekea mbolea na kupalilia ili hatimaye apate faida anayoitarajia.

Miti mikubwa ya mapapai ambayo ni mbegu ndefu, yamepandwa kwa wingi shambani, yametoa mazao ya kutosha; mkulima anasubiria yaweze kukomaa, kuiva na kupeleka sokoni.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha biashara amepanda mazao mawili kwa pamoja, kwenye shamba lake kubwa ili aweze kuvuna na kujipatia faida kubwa itakayomsaidia kupata fedha za kujikimu yeye na familia yake.

Wakulima wanazivuna karoti kwa wingi shambani, na kuziweka kwenye maboksi ya prastiki, ili kuzipeleka sokoni ambapo wanawauzia wateja wa jumala ambao wanazisafilisha mpaka nje ya nchi.

Mkulima ambaye amebobea kwenye utengenezaji wa vitalu tayari amezisia mbegu za aina tofauti tofauti kama vile mboga za majani kunde miti ya kupeleka msituni na tayari miche inakaribia kukomaa na kuvunwa.

Wakulima ambao wamejikita kwenye sekta ya kilimo wa kimaanisha kufanya kwa ubobezi mzuri ili wajipatie faida wanatumia umwagiliaji wa kisasa wa mabomba ili kuhakikisha mazao yanapata unyevunyevu kwa kutosha na kustawi vizuri.

Mkulima anae jishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo za nyumbani amepanda michache na sasa ndizi imetoka, akisubiria iweze kukomaa vizuri aichume kwa matumizi yake na familia.

Mkulima amesia mbegu kwenye viriba vyenye ukubwa wa kati, zimechomoza na kuwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, akiendelea kuzimwagilia, kuweka mbolea, ili hatimaye apate miche mikubwa na mizuri.

Shamba kubwa, ambalo baada ya kulimwa, limepigwa matuta makubwa makubwa na kutandikwa mabomba ya maji yanayoingiza maji ya kutosha, ili kuhakikisha mbegu ambazo zimesiwa zinapata unyevunyevu na kuota kwa haraka.

Mkulima mdogo anaefanya shughuli zake kijijini, amevuna baadhi ya mazao aliyoyapanda na kuyaweka juu ya torori, na sasa anajiandaa ili kuanza safari ya kutembeza kwa majirani zake na kuwauzia.

Mkulima ambaye amepanda miche ya pilipili kali shambani, ameweka mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kuhakikisha zinapata unyevunyevu wa kutosha na kuzaa mazao mengi.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani, amezisiha mbegu kwenye viriba vidogovidogo alivyovijaza udongo uliochanganywa na samadi na sasa zimeota akisubiria miche ikomae.

Mbegu za papai za kisasa ambazo zinazaa kwa wingi zimetumika kupandwa shambani, na mkulima amepata mazao mengi akiyasubiria yaweze: kukomaa, kuiva na kuyachuma; kupeleka kuuza kiwandani kwa wateja wa jumla.

Mkulima ambaye amependa nyanya kwenye mifuko aloyeweka udongo nusu uliochanganywa na mbolea ya samadi, iliyopelekea mazao kupatikana mengi ya kutosha na sasa yapo tayari kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha bustani ndogondogo, amesia mbegu katika viriba vya ndoo ndogo, ambavyo ameweka udongo aliouchanganya na samadi ili kuhakikisha miche yake inakua katika ubora unaotakiwa.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa Katikati ya shamba kubwa lililojaa majani ili kuyakata na baadae kukusanywa na kuchomwa, wakulima waweze kufanya shughuli zao hasa za kusia mbegu.

Wanaume wawili wazoefu na wabobezi wanaendelea kulima shamba ambalo limejaa majani, pia ili kuhakikisha wanawapatia wakulima fursa ya kusia na kupata miche iliyo bora zaidi.

Mkulima ambaye anatumia mashine ya kisasa, kuchimba mifereji katikati ya matuta alaiyopanda mimea tofauti tofauti, huku miguu yake akiwa hajavaa viatu maalumu, vya kujikinga na maradhi mbalimbali yanayotokana na wadudu kwenye ardhi.

Mwanamume ambaye anafanya kazi ya kulima mashamba kwa kutumia moja ya mashine za kilimo aina ya trekta, shughuli ambayo ameifanya miaka mingi na kujizoea uzoefu mwingi wa kutosha ameketi akijituliza baada ya kumaliza kazi yake na kuegesha pembeni yake.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo, imewekwa katikati ya shamba lililojaa majani ili kuyakata na baadae trekta ipite kwa ajili ya kulima na kumwandalia mkulima aendelee na shughuli zake.

moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo ambacho mkulima anasawazisha shamba ambalo tayari limelimwa, ili baadaye aweze kutengeneza kitalu vizuri na kuzisia mbegu zake ambazo ameziandaa tayari.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa zimestawi vizuri, zikiwa zina mvutia kila mlaji anayepita zikielekea wakati wa kukomaa.

Mkulima wa mboga za majani, amezipanda kwa kutumia mashine za kisasa na mfumo unaotumia maji pekee yake, yaliyochanganywa na virutubisho vingi, zikiwa zimestawi vizuri zinakaribia kukomaa, kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Mwanaume ambaye ni mzoefu wa kazi ya kulima mashamba kwa kutumia moja ya mashine aina ya trekta, ambayo amefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha.

Shamba kubwa ambalo limejaa majani kutokana na mvua ambazo zimenyesha kwa wingi, moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa tayari imefika kuyakata na baadae kuweza kuchomwa.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa muda mrefu anaendelea kusawazisha na kuyafukia mashimo kwa kutumia mashine ya kisasa, huku amevalia viatu maalumu vinavyomsaidia kujikinga na madhara yoyote ya wadudu waliopo kwenye ardhi.

Kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo, mkulima ambaye anajishughulisha na upandaji wa vitalu vingi ameiweka mimea, na sasa imechomoza, ikiendelea kustawi vizuri, na hatimaye itakapokomaa, aweze kuwauzia wateja mbalimbali.

Mwanaume ambaye ni mzoefu wa muda mrefu wakulima mashamba, kwa kutumia moja ya mashine ya kilimo cha kisasa aina ya trekta, akiendelea kufanya kazi hiyo ambayo anaipenda na kuifanya kwa ukamilifu.

Mkulima yupo katikati ya shamba kubwa akiendesha moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, huku miguuni akiwa hajavaa viatu maalumu vinavyomsaidia ya kujikinga na wasudu mbalimbali waliojificha ndani ya ardhi.

Mkulima ametumia mashine ya kisasa, kupanda mboga aina ya chainizi, ambazo zimestawi kwa wingi zinaelekea wakati wa kuanza kukomaa, kuchumwa na kupelekwa kiwandani, kuchakatwa, kusindikwa na baadae zinapatikana bidhaa nyingine.

Vumbi jingi linatimuliwa na moja ya mashine, inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ikiendelea kulima na kuliandaa shamba kwa ajili ya wakulima kuendelea na shughuli zao.

Kwa kutumia mashine za kisasa, mkulima amepanda mboga za majani ambazo zimestawi vizuri kutokana na virutubisho vingi vilivyopo kwenye maji, akisubiria ziweze kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Katikati ya shamba kubwa linalopandwa mazao ya biashara, moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta tayari limefika na kuingiza meno yake ndani ya ardhi ili kuweza kuliandaa na hatumae mbegu ziweze kusiwa.

Wakati msimu wa kupanda mbegu ukiwa umekaribia, mkulima anatumia moja ya mashine ya kilimo cha kisasa ili kuchimba na kutengeneza tuta la kitalu ambalo atalitumia hapo baadae.

Kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo mboga za majani zimepandwa na zimestawi vizuri zikiwa ni kijani kibichi ambacho, ushauri wa afya wanapenda kutoa kwa kila mradi aweze kuzitafuta za aina hii.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwenye kilimo, inaendelea kusawazisha mabonde mbalimbali ambayo yamesalia wakati wa kulima ili shamba liweze sasa kupigwa matuta na kusiwa mbegu.

Moja ya mashine ya kisasa ambayo hutumika hasa kwa kilimo kwa ajili ya kukata majani mengi shambani, imewekwa katikati ya uwanja ambao mtumiaji ametaka kuufyeka ili uonekane maridadi zaidi.

Meno ya moja ya mashine ya kilimo inayoitwa trekta, yamezama ndani ya ardhi wakati ambao inaendelea kulima na kuyaanda shamba ili kuwapatia wakulima fursa ya kupanda miche.

Moja ya mashine ya kisasa ya kulimia aina ya trekta, imeegeshwa katikati ya shamba kubwa baada ya shughuli nzito ya kulima na kuondoa magugu, na sasa wakulima wako tayari kuweza kuendelea na shughuli za kusia mbegu.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo cha biashara cha mazao mbalimbali, tayari imeingiza meno yake ndani ya ardhi wakati ambao inaendelea kulima na kuliandaa shamba ili mkulima aweze kuzisia mbegu na baadae apate miche iliyo bora.

Bwawa dogo la nyumbani ambalo limetengenezwa na kusakafiwa vizuri, maji yamewekwa na samaki ndani yake na chakula, ili kuwafanya wakue kwa haraka na kuvuliwa kwa ajili ya matumizi ya familia.

Bwawa ambalo limechimbwa na kutegenezwa kwa ajili ha kufugia samaki wa aina tofautitofauti, tayari wamewekewa chakula na virutubisho vingi, ili kuhakikisha wanakua na kupata ushindani mkubwa sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi lishe, tayari amevunwa, na kawaida huchanganywa na nafaka nyingine kama vile ulezi na mtama, kwenda kusagwa na kuandaliwa kuwa uji wa watoto, hasa wenye umri wa kuanzia miezi sita.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ambazo ni nafaka za maharage, mahindi, mtama, ulezi. Zote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja kwa matumizi ya nyumbani.

Nafaka mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni zikiwa zimewekwa kwenye mifuko mikubwa kama vile: mahindi, ulezi, mtama, uwele, jamii ya kundekunde; na zote zinauzwa kwa wateja wa rejareja.

Kutokana na mvua ambazo hazijanyesha kwa kuda mrefu, mto mdogo ambao huwa unajaa maji yanayotiririka unaelekea kukauka, na kuhatarisha msitu uliopo kando yake kupotea kwa kukosa unyevuunyevu.

Mwanaume mtu mzima ambaye amezeeka, aliyefanya kazi ya kutunza vitalu kwa mda mrefu na kujizolea umaarufu mkubwa, na bado anaendelea kujituma kwa bidii.

Mwanaume mkulima ambaye amebobea kwenye masuala ya vitalu, anaendelea kupalilia miche ya miti ambayo baadaye ikikomaa atawauzia watu tofautitofauti, hasa wale wanaotunza misitu.

Mfereji uliojaa majitaka yanayotiririka kwa kasi, umepita katikati ya msitu ukielekea mabondeni, ambapo wafugaji wanayatumia kunywesha mifugo yao inapopata kiu.

Mbwa ambaye anafugwa nyumbani ameingia kwenye msitu akizunguka huku na kule, ili kuona kama atajipatia kitoweo chochote cha nyama kabla hajarejea anakofugwa, na kupata chakula cha mchana.

Mwanaume ambaye amebobea kwenye masuala ya kupanda vitalu, amesimama kando ya vingi ambavyo vinakaribia kuvunwa miche yake na kuuziwa watu mbalimbali, hasa wale wanaotunza misitu na maliasili.

Wakulima ambao miaka mingi wamekuwa wakijishughulisha na kusiha miche ya mimea mbalimbali, na kuwauzia watu wengi, hasa wanaotunza misitu, wanaendelea na kazi hii ambayo inawapatia uzoefu wa kutosha.

Kando ya mlima wenye mteremko mkali pamoja na msitu, imepita katikati njia ya watembea kwa miguu ambayo nyakati za usiku kwenye giza nene ni hatari kwa yeyote kupita kutokana na viumbe hai wanaoishi ndani yake.

Mkulima ambaye ni mbobezi wa kupanda vitalu, miche mbalimbali inamea na kustawi vizuri akiendelea kuimwagilia, kupalilia kuweka mbolea, ili hatimaye apate iliyobora na kuuza na kujipatia faida.

Msitu ambao umejaa majani mengi yanayotambaa na maua machache ya konden, huku miti nayo ikiwa na matawi marefu kijani kibichi kinachofanya mazingira yawe na mandhari inayovutia.

Wanawake ambao wanapenda misitu wamekuja kuonyeshwa kwa vitendo na kufundishwa ili wapate maarifa rasmi na waweze kwenda sasa kujikita kwenye sekta hiyo na baadaye kujipatia faida.

Mkulima anaefanya kilimo cha kisasa amepanda mboga za majani, ambazo zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa huku akiendelea, kuzitunza vizuri na hatimae aweze kuzivuna kupeleka sokoni na kujipatia kipato.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake yakiyojaa virutubisho, mkulima amepanda mboga za majani ambazo zimestawi vizuri akizisubiria zikomae, kuzichuma na kupeleka sokoni.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho wataalamu wanakipendekeza hasa maeneo ya vijijini; mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa na zimestawi vizuri, zikikaribia kukomaa huvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani amesia mbegu za mboga za majani aina ya maboga, zimeota kwenye viriba vidogo akiendelea kuzimwagilia vizuri ili hatimaye apate mazao ambayo atayatumia kwa familia yake.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, ambazo washauri wote wa afya wanasema ni muhimu zikatumika kwenye mlo wa chakula hasa kwa watoto walio chini ya miaka mitano.

Mboga za majani aina ya chainizi na figiri, mkulima amezipanda kwa ktumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji pekeake bila udongo, zimestawi zikikaribia kukomaa.

Mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda mboga zake kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zinastawi vizuri zikikaribia kukomaa ili aweze kushirikiana yeye na majirani zake kwenye mlo ulio bora.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kisicho tumia udongo ila maji peke ake, mkulima amezipanda mboga aina ya spinachi ambazo zina umaarufu mkubwa wa utajiri wa virutubisho mbalimbali.

Miti mdogomidogo ambayo imepandwa kwa kutumia kilimo ambacho hakitumii udongo, inatumika hususani kutengenezea dawa za asili zinazochanganywa na mizizi ya aina nyingine na hatimaye kutibu magonjwa mbalimbali, hasa kwa wale wanaoishi maeneo ambayo huduma za hospitali hazipatikani.

Mboga za majani aina ya chainizi zinazosifika kwa utajiri mkubwa wa madini na vitamini nyingi ambazo zinashauriwa kupewa sana watoto wadogo hasa, wanaoanzia umri wa miezi sita.

Mimea mbalimbali ya miti imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotumia maji peke yake bila udongo, ambayo ikikomaa huchumwa majani yake na kutumika kutengenezea dawa za asili.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa , kinacho tegemea maji peke yake yenye virutubisho mbalimbali ili ziweze kumea, kustawi vizuri na hatimae kukomaa na kuvunwa.

Muonekano wa mizizi inayolimwa kwa kutumia maji pekeake, bila kutumia udongo, ikiwa imeenda chini sana na kusababisha mimea kuwa na afya na kustawi vizuri.

Mboga za majani zimelimwa kwa wingi kwenye shamba kubwa ambalo linatumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji pekee yake, zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye shamba kubwa ambazo zinasifika, kwa utajiri mkubwa wa vitamini na virutubisho vinavyosaidia mifupa kuweza kuwa na afya nzuri na kutokuvunjika mara kwa mara.

Mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, yamewekwa tayari. Mkulima akijiandaa kwa majira mengine ya kupanda.

Mkulima ambaye amepata maarifa mengi kuhusiana na kilimo cha kisasa amehamia kuhama rasmi na kukitumia kupanda mboga za majani za aina mbili zimestawi vizuri akisubiria zikomae na kwenda kuuza.

Mkulima anae jishuhulisha na bustani ndogondogo za nyumbani amepanda mboga kwa kutumia mfumo wa kisasa usio tumia udongo, zimestawi vizuri akisubiria zikomae kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mkulima amepanda mboga za majani aina ya chainizi zinazosifika kuwa na utajiri wa madini mengi na virutubisho, ambavyo wataalamu wa afya wanashauri zitumike mara kwa mara kwenye familia.

Mboga za majani zilizopandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, unaotumia maji peke yake bila udongo zimestawi vizuri, huku mkulima huyu wa bustani ndogo ndogo akisubiri zikomae na kuzichuma kwa ajili yake na familia.

Mboga za majani aina ya chainizi, zinazosifika kwa utajiri wake wa vitamini nyingi, hasa kwa watoto chini ya miaka mitano, zinazowasaidia kupata afya iliyo bora zaidi.

Kwa kutumia mabomba ya kisasa ya kilimo ambacho kinategemea maji bila udongo, mkulima amepanda mboga za majani ambazo zimestawi kwa wingi akisubiria zikomae, kuvuna na kupeleka sokoni.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, mkulima amepanda mboga za majani aina ya chainizi kwa ajili ya matumizi yake, familia na majirani wanaomzunguka na zinaendelea kustawi vizuri zikikaribia kukomaa.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, zimestawi vizuri, zikikaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kuuzwa sokoni.

Mkulima ambaye anamaarifa ya kutosha kuhusiana na kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, amepanda mimea na mboga za majani, na sasa zimesitawi vizuri akisubiri zikomae na kuvuna.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa wamejaa ndani ya banda wakiendelea kupewa malishe na virutubisho, bila kusahau madini yanayowawezesha kukua kwa haraka na kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya kabichi na zimestawi vizuri zikikaribia, kuchanua maua na baadaye kutoa mazao mengi ili mkulima waweze kujipatia faida maradufu.

Zao la biashara aina ya nyanya baada ya kuvunwa shambani zimefikishwa ndani ya kiwanda, wafanyakazi wanaendelea kuzisafisha na kuzitayarisha kwa ajili ya kwenda: kuchakatwa, kusindikwa, na baadaye zipatikane bidhaa nyingine.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akiwa ndani ya ghala alipovihifadhi, anavichambua ili kupatikana vile ambavyo ni bora zaidi na kuvisafirisha kwenda kiwandani, kuvichakata na baadae zipatikane bidhaa nyingine kama vile viungo mbalimbali vya chakula.

Ndani ya banda kubwa wamejaa kuku tele wa kisasa, wanaendelea kula chakula na maji yaliyochanganywa na madini ili kuwawezesha kukua na kupata muonekano wa ukubwa unaohitajika sokoni.

Mboga za majani aina ya mchicha ambazo zinasifika kwa utajiri wake mkubwa wa vitamini zinazosaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali, zimepandwa zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Mboga nyingi za majani aina ya kabichi, zimepandwa kwenye shamba kubwa zikiwa zimestawi vizuri, kutokana na mbolea iliyotumika inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mwanaume mchapa kazi na mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akisimama kando pembeni, wakati ambao ametoka kuzifunga juu ya miti ili kuhakikisha hazikai kwenye ardhi na kuoza.

Moja ya zao la kibiashara aina ya uyoga ambao haupatikani kwa urahisi na unauzwa kwa gharama kubwa sana, umelimwa vizuri ukiendelea kustawi na mkulima anasubiria uweze kukomaa na kuingiza sokoni.

Zao la uyoga ambalo ni adimu sana kupatikana mtaani tayari zimestawi vizuri, zikiendelea kumea na hatimaye kukomaa na mkulima kuzipeleka kwenye maduka ambayo atajipatia faida kubwa na kuweza kujizoea umaarufu.

Baada ya pilipili hoho kuvunwa shambani, zimefikishwa kiwandani na sasa wafanyakazi wanaziandaa, ili ziweze kwenda kuchakatwa na baadaye kusindikwa zipatikane bidhaa nyingine tofauti tofauti.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa wamejaa ndani ya banda lilotengenezwa na kuwekewa taa, zinazowasaidia kupata joto la kutosha na kukua kwa haraka katika ukubwa unaohitajika sokoni.

Kuku wengi wa kienyeji wamejaa ndani ya banda, wanaendelea kula na kupata virutubisho mbalimbali ambavyo vinawafanya wakue na kupata muonekano mzuri unaohitajika sokoni, hasa nyakati na majira ya sikukuu za mwisho wa mwaka.

Shamba kubwa ambalo hutumika kwa ajili ya mazao ya biashara lina andaliwa kwa kulimwa kwa kutumia moja ya mashine ya kilimo, ikiwa imekaribia msimu wa kupanda na kusia mbegu.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta ambayo juu yake zimepandwa mboga za majani aina ya kabichi zinazostawi na kumea kwa wingi huku zikikaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, baada ya kuvuna amevijaza ghalani na anaendelea kuvipima kwa wateja wa rejareja, wanaokwenda kuuza kwenye magenge yao mtaani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimevunwa kwa wingi shambani na kukusanywa eneo moja, tayari kupakiwa kwenye mifuko, kushonwa na kuanza safari ya kupelekwa kiwandani na baadaye kupatikana bidhaa mbalimbali, kama vile viungo vya chakula.

Banda kubwa limejaa kuku wengi wa kisasa ambao wanaendelea kula na kupewa madini ya aina tofautitofauti, ili waweze kufikia ukubwa ambao utaleta ushindani sokoni.

Nyanya ambazo tayari zimevunwa na kuwekwa kwenye matenga zimefika kiwandani na sasa zinaandaliwa ili ziende kuchakatwa na kusindikwa na hatimaye zipatikane bidhaa mbalimbali.

Mwanamke mchapakazi anayejishugulisha na kilimo cha kahawa, akiwa katikati ya shamba lake anaendelea kukagua na kuona kama bado hazijaiva vizuri, ili kuzisubiria zaidi kuzivuna na kupeleka kiwandani.

Wakulima ambao wanafanya shughuli zao vijijini wameketi wakipumzika wengine wamesimama, baada ya shughuli ya siku nzima ya kuvuna moja ya zao la biashara aina ya kahawa.

Mahindi mengi yamepandwa kwenye shamba kubwa, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiendelea kuwekeza muda wake na mbolea nyingi inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na kujihakikishia mavuno mengi.

Shamba kubwa ambalo bado limejaa magugu ya kilimo kilicho. Sasa yamepandwa mahindi yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa mkulima anaendelea kumwagilia na kuweka mbolea kwa wingi ili baadaye kujihakikishia mavuno ya kutosha.

Mkulima ambaye anatumia kilimo cha kisasa, amezipanda mboga nyingi za majani na zimestawi vizuri, zikikaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kupatikana bidhaa nyingine.

Ndani ya banda ambalo linatunzwa vifaranga wengi, kumewekwa vyombo mbalimbali vya kisasa vya chakula na maji ili kuhakikisha wanapata lishe bora, kukuwa vizuri, na hatimaye kuwa na ushindani sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimelimwa shambani na mkuma amewekeza nguvu zake na fedha za kununua mbolea na hatimae zimetoa matunda makubwa yameanza kuiva, akisubiria zote ziwe tayari na kupeleka sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji baada ya kuvivuna shambani na kuvihifadhi kwenye ghala, anaendelea kuvichambua ili kuvipata vile ambavyo ni bora zaidi na kuwauzia wateja wake wanao visafirisha kwenda kwenye masoko ya nje ya nchi.

Vichanja maalum vilivotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma ,ili wakulima wanapovuna mazao yao hasa ya mahindi waweze kuyaanika yakauke vizuri kufikia kiwango kinachohitajika sokoni.

Wanaume wawili wachapakazi wakulima wa zao la biashara la mboga za majani, zinazoitwa mnafu wakiendelea kuzikagua ili kuona kama kuna wadudu wowote wanazishambulia wakati ambao zinakaribia kuvunwa.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mkulima ameamua kuutumia kwenye mboga za majani aina ya chainizi ili kujihakikishia kupata mavuno mengi na faida kubwa hapo baadae.

Shamba kubwa ambalo tayari limelimwa mkulima amemuajiri mtu, ambaye ni mtaalamu wa umwagiliaji wa kisasa wa utumiaji wa mabomba na amefika na kuendelea kufunga kwenye ardhi, ili kumwakikishia baadae kupata mazao mengi ya biashara.

Shamba ambalo limejaa rutuba ya kutosha, limepigwa matuta na kupandwa mahindi juu yake na sasa mabomba ya maji yametandikwa ardhini ili kuweza kuyamwagilia.

Kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mkulima ameweza kujizolea umaarufu mkubwa sokoni, kutokana na kupeleka mazao yake yaliyo nawiri na kustawi na muonekano mkubwa.

Mabomba ya maji ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, yamewekwa kwenye ardhi katikati ya matuta ambayo tayari yamesiwa mbegu yakiendelea kumwagiliwa, ili kuhakikisha zinaota na kupatikana miche iliyo bora.

Mkulima mwenye maarifa mengi ya kilimo cha kisasa, amepanda maharage kwenye matuta yenye mistari iliyonyooka huku akitumia mabomba ya mfumo wa kumwagilia, na baadaye kujihakikishia mavuno ya kutosha.

Mwanaume mkulima aliyefanya kazi hii kwa miaka tele na kujipatia uzoefu wa kutosha, anaendelea kumwagilia miche aliyoipanda kwenye kitalu kwa kutumia mfumo wa kisasa wa maji ya mkono ili kuweza kuhakikisha inastawi vizuri.

Shamba kubwa ambalo baada ya kulimwa limepigwa matuta ndani yake yamepandwa maharage, mkulima ameweka mabomba maalumu ya kumwagilia ili kuhakikisha yanastawi vizuri na hatimae mazao yawe ya kutosha.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupandwa mimea ya aina tofautitofauti mkulima ameweka mabomba ya kisasa yatakayo muwezesha kumwagilia na kupata urahisi na hatimaye kupata mazao mengi ya biashara.

Mabomba ambayo yanatumika kwenye mfumo wa kisasa wa uvumiliaji yamewekwa juu ya shamba lililonenwa tayari na kusiwa mbegu ambazo zinahitaji unyevunyevu, ili kuweza kuota vizuri na baadaye mechi yake iwe bora kwa visiwa kwenye mashamba makubwa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya maboga mkulima ameweka mabomba chini yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ili kuhakikisha zinapata maji ya kutosha mbolea iliyo rasmi na hatimaye mavuno yaliyo mengi.

Mabomba ya maji yanayotumika katika kilimo cha kisasa yamewekwa kwenye eneo dogo lililolimwa kwaajili ya kitalu, ili kumwagilia na kuweka unyevunyevu wa kutosha mbegu zilizosiwa ziweze kuota vizuri na kuwa miche iliyo bora.

Shamba kubwa lenye udongo mkavu ,usiokuwa na rutuba ya kutosha, mkulima amepanda miche ya mboga mboga na kuweka mabomba ya kumwagilia, ili kuhakikisha anapata mavuno ya kutosha.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unatumika kwenye shamba kubwa, ambalo limelimwa vizuri na kupigwa matuta, na sasa maji yanaingia ili kuweza kuzipatia unyevunyevu, mbegu ambazo zimepandwa na hatimaye ziweze kuota vizuri.

Shamba kubwa limepandwa nyanya ambazo zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, kabla hazijaanza kumea, kustawi na kuchanua maua, ambapo mkulima atazifunga kwenye miti maalumu kwa kutumia kamba za katani.

Bomba kubwa ambalo ni la kisasa kwenye shughuli ya kumwagilia, limefungwa likiendelea kumwaga maji kwenye mahindi ambayo yamekaribia msimu wa kuchanua maua na baadae kutoa mazao mengi ya biashara.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri, na kupigwa matuta yaliyonyooshwa. Maji yamemwagiliwa kwa kutumia mabomba ya kisasa, yanaendelea kuweka unyevunyevu katika mbegu ambazo zimesiwa juu yake na hatimae ziweze kuota zikiwa vizuri.

Umwagiliaji unaotumia mfumo wa kisasa, umetandikwa kwenye shamba ambalo tayari mimea imestawi vizuri, kutokana na mbolea iliyowekwa. Inayouzwa kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Shamba ambalo udongo wake umejaa ukame mwingi limelimwa na kupigwa matuta ya mbalimbali, huku mkulima ameweka maji mengi ili kuhakikisha mazao aliyoyapanda yanastawi vizuri na kumpatia faida.

Mkulima wa bustani ndogondogo amepanda mboga za majani na kutandika mabomba, yanayotumika katika kilimo cha kisasa ili zinastawi vizuri na hatimae kupata mazao yake na ya familia.

Ardhi ambayo ni tambarare, udongo wake umekuwa umekauka sana kutokana na kukosa mvua kwa muda mrefu, uoto wa asili unakaribia kupotea kabisa, pamoja na vile ambavyo mifugo inapita, na kukanyaga mara kwa mara wakitafuta malisho.

Eneo ambalo lina ardhi tambarare na milima kwa mbele, ambayo imejaa uoto wa asili kama vile; majani na maua ya kondeni. Vyote vikiwa havina kijani kibichi kutokana na mvua ambazo hazijanyesha kwa kipindi kirefu.

Bonde ambalo limejaa maji yasiyokauka mara kwa mara, limezingirwa na miti ambayo inafyonza unyevunyevu na kustawi vizuri na kupata kijani kibichi kinachovutia mazingira.

Mfereji wa maji yanayotiririka ambayo ni machafu umepita katika ya shamba kubwa ambalo halitumiki kwa kilimo, unaelekea mabondeni ambapo wakulima huyatumia kumwagilia mimea yao.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare lina nyumba chache za makazi ya watu, huku miti michache ikiwa imekaa mbali mbali na majani pia yanakauka kutokana na ukosefu wa mvua muda mrefu.

Eneo la ndani ya msitu ambao umejaa majani mengi na maua machache ya bondeni huku miti iliyokaa mbalimbali yenye majani machache, yote ya kijani yakifanya mazingira kuwa mazuri na yanayopendeza.

Ardhi ambayo ipo tambarare, katikati kumepita mfereji wa maji taka unayoyatiririsha kuelekea maeneo ya bondeni ili kuwasaidia wafugaji wapate maji ya kunywesha wanyama wao.

Chini ya mlima ambao ni mrefu kiliko yote Afrika unaoitwa Kilimanjaro uoto wa asili umetapakaa kwa wingi, kijani kibichi kinachofanya mazingira kuwa mazuri yenye mandhari inayomvutia kila mtalii.

Eneo la nchi ambalo liko tambarare bila milima majani mengi na miti na nyumba chache za makazi ya watu yanafanya mazingira kuwa mazuri, masafi na yanayomvutia kila anaepita.

Barabara ya vumbi yenye mteremko wa kiasi, ikiwa imezingirwa na majani machache bila kuwepo miti, ardhi iliyojaa ukame uliotokana na kutokuwa na mvua kwa muda mrefu.

Eneo la ardhi ambayo ipo tambarare, na barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu mdogo, huku mwangaza mzuri wa jua likiwa linazama, ukifanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayovutia.

Barabara ya vumbi ambayo imepita katikati ya mashamba makubwa ambayo yanatumika na wafugaji kulisha mifugo yao ikiwa imekanyagwa sana na hatimaye majani kukauka.

Eneo la ardhi ambalo limejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti kama vile miti, iliyomea na kwenda juu na kuchanua matawi yake kufanya mazingira yavutie zaidi.

Eneo la ardhi ambalo lipo tamabarare, limejaa miti ambayo imekaa mbalimbali na katikati yametuama maji ambayo yanatokana na mvua nyingi ambazo zimetoka kunyesha.

Barabara ambayo imejengwa kwa kiwango cha lami, imezingirwa na milima mirefu iliyojaa uoto wa asili mwingi unaofanya kijani kibichi kinachovutia na kuyaweka mazingira kwenye mandhari nzuri.

Ardhi ambayo ipo tambalale iliyojaa uoto wa asili uliokauka kutokana na wanyama pori wanaozunguka huku na kule kila wakati, wakijitafutia malisho ya majani mabichi.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya mashamba ambayo mengine yamepandwa mimea tofautitofauti kama vile mboga za majani na pilipili hoho huku, baadhi ya kiwa yana udongo na majani machache kutokana na wanyama wanaopita kutafuta malisho.

Eneo ambalo lina bonde katikati lililojaa maji ambayo watu wamechukulia faida na kuweka samaki ndani yake na kuzifuga, kando limezungukwa na miti na majani machache.

Ardhi ambayo ni tambarare ambayo kwa asili inatuamisha maji yasiyokauka wakati wote, yanayoifanya kuendelea kutunza viumbe hai ndani yake kama vile vyura.

Eneo la ardhi ambayo ni tambarare imejaa majani na miti michache, huku mazingira yakipambwa na kuwekewa nakshi, na twiga ambaye amesimama imara na kuonyesha shingo yake ndefu inayomvutia kila mtalii.

Ardhi ambayo ni tambarare imejaa majani mengi pamoja na mauwa ya kondeni. Huku kijani kibichi kikisababisha mazingira yote yawe na mandhari nzuri na inayovutia kila anayepita.

Ndani ya mbuga za wanyama ikiwa imepambwa na uwoto wa asili mwingi wa miti na majani huku mazingira yakiendelea kupendezeshwa na punda milia wenye rangi zao nzuri, waliosimama wakati wakiendelea na malisho.

Barabara ya vumbi yenye mteremko wa kiasi imepita katikati ya mashamba ambayo hayatumiki kwenye kilimo, hivyo kufanya yakanyagwe sana na wanyama wanaotafuta malisho na hatimaye kuwa na ukame wa kutosha.

Eneo la ardhi ambalo limejaa milima midogomidogo, huku uoto wa asili kama vile: majani, miti; ikiwa ni mingi na kufanya mandhari ionekane kuwa nzuri na inayovutia.

Eneo ya nyika ambayo ipo tambalare, majani yote yamekauka na yanakalibia kutoweka, kutokana na ukosefu wa mvua za muda mrefu, na kufanya pia miti yote kukauka.

Mfereji wa maji taka umepita kwenye ardhi ambayo ipo tambarare, uliotokana na mafuriko mengi yaliyotoka nyanda za juu milimani, yaliyosababishwa na mvua nyingi zilizonyesha.

Njia ya watembea kwa miguu, imepita katikati ya milima iliyojaa msitu wa miti, ambayo ni hatari kwa wakati wa usiku, ambapo kunakuwa na giza nene kwa yeyote ambaye anapita bila uangalizi.

Mfereji unaotiririsha maji ambayo ni machafu umejichimba na kujitengeneza wenyewe kutokana na mafuriko mengi yaliyotoka, maeneo ya milimani yaliyosababishwa na mvua nyingi zilizotoka kunyesha.

Eneo la nji ambalo liko tambarare uoto wa asili unakauka kutokana na kukanyagwa mara kwa mara na wanyama wengi wanaojitafutia malisho, huku mvua zikiwa hazijanuesha kwa muda mrefu.

Mbuzi wakubwa wenye rangi nzuri ya udongo na nyeusi, wanafugwa nyumbani na wapo ndani ya banda wanaendelea kujipatia malisho ya majani mabichi yanayowafanya watoe maziwa kwa wingi.

Wanaume jasiri waliosimama ambao wanafanya kazi ya kulina asali wamevalia mavazi maalum pamoja na kofia zinazosaidia kujikinga na madhara yote ambayo inaweza kusababisha na kung'atwa na nyuki.

Zizi la ng'ombe ambalo limetengenezwa kwa kutumia matawi ya miti mikubwa, wamekaa ndani wanaendelea na malisho yao ili baadae waweze kukamuliwa maziwa, yanayouzwa kwa wateja mbalimbali hasa wale wenye watoto wadogo.

Mkulima ambae pia ni mfugaji yuko katikati ya shamba lake huku ameshika moja wa mbuzi wake, akimkagua ndani ya kinywa ili kuweza kugundua tatizo alilonalo na kumpeleka kwa daktari wa mifugo.

Mwanaume ambaye ni mfugaji yupo kwenye banda alilolitengeneza kwa kutumia matawi ya miti yaliyokauka, anaendelea kuwalisha mifugo zake majani mabichi ili kuwapatia virutubisho mbalimbali.

Wanaume shupavu na jasili ,wakiendelea kufanya kazi yao ambayo ni hatari ya kulina asali, huku wamevalia mavazi maalumu yanayowasaidia kujikinga na kila madhara yanayoweza kutokana na kung'atwaa na nyuki.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani, wakiendelea kula malisho yao ndani ya zizi lililojengwa kwa kutumia matawi ya miti, ili baadae waweze kutoa maziwa ya kutosha ambayo wanauziwa majirani waliomzunguka mfugaji.

Vifaranga wa kuku wa kisasa wakiwa ndani ya banda wanaendelea kunywa maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, vinavyowasaidia kujenga mifupa na kukua kwa haraka na kuwa na ushindani mkubwa sokoni.

Vifaranga wa kuku wa kienyeji ambao ndio wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine za kisasa, wamewekwa kwenye tenga moja wakipelekwa kwenye banda ili waweze kupatiwa maji na virutubisho vingi wakuwe kwa haraka.

Banda la kuku wa kienyeji wamejaa ndani wakiendelea kula chakula ambacho kimechanganywa na virutubisho mbalimbali, ili kuwasaidia kutaga mayai mengi kwa wingi na kumfanya mfugaji aweze kujipatia faida maradufu.

Ndege wanaofugwa nyumbani, aina ya kanga, ambao wana rangi moja nzuri inayovutia, wametolewa nje ya banda ili waendelee kula majani na wadudu tofauti tofauti, wanaowasaidia kupata virutubisho vingi vya kuwakinga na magonjwa.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni zimewekwa kwenye mifuko mikubwa, ili kila mteja anayekuja aweze kuziona kuzikagua kabla hajafanya maamuzi ya kununua na kwenda kuzitumia kwenye familia yake.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo; vifungashio mbalimbali ambavyo ndani yake zipo mbegu za mimea kama vile: vitunguu maji, bamia, biringanya na zinauzwa kwa wateja wote hasa wale ambao wanaenda kupanda bustani ndogo ndogo za nyumbani.

Mbegu za zao la biashara aina ya kabichi zimewekwa kwenye kifungashio, ambacho kipo dukani kwa wateja wote hasa wale wanaofanya ukulima wa biashara na waweze kununua kwenda kuzisia na kupata miti iliyo bora.

Mahindi mengi yamepandwa kwenye shamba ndani ya matuta ya mistari ilionyooka yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiendelea kuweka mbolea na kumwagilia kwa wingi hatimae aweze kujipatia faida ya kutosha.

Shamba kubwa ambalo limetengwa maalumu, kwa ajili ya kupandwa vitalu vya mimea tofautitofauti, imekua vizuri na mkulima anasubiria miche iweze kukomaa na kuitoa kuuza hadi kwa wateja wake wa nnje ya nchi.

Wakulima ambao wamewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye zao la biashara la mahindi, na hatimaye faida inaonekana kwa kupata mavuno mengi ambayo wamejaza kwenye mifuko tayari kushona na kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la mahindi tayari wameyavuna kwa wingi shambani wameweka kwenye mifuko mikubwa ili kuanza safari ya kuelekea sokoni ambapo yanauzwa kwa wateja wa rejareja, ambapo wanakwenda kuyasaga na kupata unga wa ugali nyumbani.

Mbegu za mimea tofautitofauti zimewekwa kwenye sahani ndogo na kubwa zenye rangi zisizofanana, tayari kwa wateja wote ambao wanazikagua kabla ya kujichagulia na kulipa.

Vifungashio ambavyo vinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo, ndani yake zipo mbegu za maua mbalimbali ya kondeni, ambayo husiwa na baadaye kuuzwa kwa watu wote, hasa wale wanaopenda mazingira ya nyumbani kwao kuwa mazuri na ya kuvutia.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa kwenye kifungashio na zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo ambazo huenda kusiwa na hatimaye mkulima kijipatia utajiri mkubwa unaotokana na kupendwa kwake mtaani.

Vifungashio vilivyo tengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki zimepangwa vizuri kwenye duka la pembejeo za kilimo, ambapo ndani zipo mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile vitunguu maji.

Kifungashio kilicho tengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki ndani yake ziko mbegu za mboga za majani tayari kwa wakulima wote haswa wa bustani ndogondogo za nyumbani, ili waweze kujipatia chakula cha familia.

Kifungashio maalumu ambacho kimetengenenzwa kwa kutumia malighafi za plastiki, kimewekwa dukani ili wateja wote waweze kununua nyanya na kwenda kuzisia na hatimaye kupata miche iliyo bora.

Shamba kubwa lililosiwa mbegu, tyari zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiendelea kupalilia na kuhakikisha zinapata maji ya kutosha, kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba.

Mbegu za mimea tofautitofauti, ambazo wakulima wengi wa vijijini, ndizo wanazozitumia kustawishia mazao, ambayo mengi huyatumia kwa ajili ya chakula cha kifamilia.

Wakulima ambao wameyavuna mahindi na kuyaandaa na sasa wameyaanika kwenye vichanja walivyovitengeneza wakiyasubiria yakauke vizuri kuyapeleka kiwandani kuchakatwa na baadae kupatikana unga unaouzwa kwenye maduka ya mitaani.

Mbegu za zao la papai zimewekwa kwenye kifungashio, ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, tayari kwa wateja wote wa mashamba makubwa na hata wa bustani ndogo ndogo za nyumbani.

Zao la biashara aina ya maharage, baada ya kusiwa mbegu sasa yameota, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, huku mkulima anaendlea kumwagilia kwa kutumia mabomba ya kisasa na hatimaye aweze kupata mavuno mengi.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo ikiwa ni pamoja na bamia, pilipili hoho, nyanya chungu zote kwa wateja wanao nunua rejareja kwenda kupanda kwenye mashamba yao.

Vifungashio ambavo ndani yake zipo mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile: nyanyachungu, pilipili hohoho, karoti, bamia; na zote zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo kwa ajili ya wale wote wanaozihitaji.

Zao la biashara, aina ya mahindi, yamepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa, ambayo huvunwa ikiwa mabichi na kuuziwa wajasiriamali wadogo-wadogo, ambao wanakwenda na kuyachoma kando ya barabara.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kisha kupigwa matuta ndani yake zimepandwa mimea na mabomba ya maji, yamewekwa katikati ili kuhakikisha inapata unyevuunyevu wa kutosha na hatimae kuzaa mazao mengi.

Vifungashio tofauti tofauti vimewekwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, ambazo zina mbegu kama vile za nyanya na vitunguu maji, tayari kwa wakulima wote ambao wanatamani kufanya kilimo cha biashara.

Vifurushi mbalimbali ambavyo ndani yake zipo mbegu za maua mazuri yanayo vutia ambayo hupandwa kwenye bustani za nyumbaini na hata wale wanaokwenda kuzisia na kufanya biashara ya miche.

Mwanafunzi ambaye amehitimu toka kwenye chuo cha ufundi, ameingia kazini na moja kwa moja ameanza kuchonga mabanda ya wanyama wanaofugwa nyumbani, kama vile mbwa na tayari ameyapanga vizuri, ili kwa wateja wote wanaopita waweze kuyaona.

Mbwa ambaye anafugwa nyumbani, amewekwa kwenye banda dogo ambalo amelala huku ameachama kinywa chake na kutoa ulimi nje, wakati ambao ana njaa na anasubiria aletewe chakula.

Wanaume wawili ambao ni majirani wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali yanayoendelea kwene jamii yao, huku mbwa wanaemfuga amesimama katikati akiwasikiliza kwa umakini yale yote ambayo wanajadiliana.

Madaktari waliobobea kwenye maswala ya mifugo, wamemtembelea mfugaji mmoja wa mbwa ambae anao wengi ili kuweza kuwapatia chanjo zinazo wasaidia, kuwakinga na magonjwa mbalimbali wanayoweza kuambukizana.

Banda ambalo limesanifiwa na hatimae kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, sasa liko tayari kwa wale wote ambao wanafuga wanyama wa nyumbani kama vile paka na mbwa.

Banda kwa ajili ya kufugia mbwa nyumbani limesanifiwa na kujengwa vizuri kwa kutumia marighafi za mbao na sasa lipo tayari kuuzwa kwa wateja wote ambao wanapenda kufuga wanyama hao.

Daktari wa mifugo ambaye ameletewa mbwa wa nyumbani ili kuweza kumwogesha na madawa maalumu, yanayomsaidia kumwondolea wadudu wote wa kwenye ngozi wanaomdhoofisha kila wakati.

Kijana wa kiume ambaye ni mpenzi wa kufuga mbwa, asubuhi na mapema amewafungulia toka kwenye banda lao ili waweze kupata hewa safi ya nje kabla hajawarudisha tena ndani.

Mabanda maalumu kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, yamesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi mzuri kwa kutumia malighafi za mbao, baadhi yako na rangi yake na mengine yamewekewa ya kijani, ili kuweza kuwavutia wateja tofautitofauti.

Mbwa wawili ambao wamepatana, wamekaa kwenye banda lililotengenezwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, wamepumzika baada ya kupata malisho mazuri ya chakula cha mchana.

Ndani ya mbuga za wanyama tembo mkubwa aliyenona anatembea kwa maringo na kujidai, akipita kando ya gari iliyoegeshwa ambayo watalii wamejaa huku wakimtazama na kumpiga picha.

Wanyamapori aina ya nyumbu wanavuka katikati ya mto wenye maji yenye kina cha kati, wanaelekea ng'ambo ya pili ili kujitafutia malisho ya majani ya kijani kibichi ambayo wameyakosa upande waliotokea.

Wanyama pori aina ya twiga wenye rangi zao nzuri za mabakabaka na shingo wamezinyoosha zikiwa refu, zinazowafanya kuwa na muonekano mzuri na unaomvutia kila mtalii.

Watoto wa mnyamapori aina ya tembo, wakiwa katikati ya uwanja uliojaa vumbi wakilichota na kujimwagia huku wakifurahia wakati ambao wametoka kunyweshwa maziwa.

Mnyamapori aina ya Twiga amesimama imara akiwa na muonekano mzuri wa urembo unaovutia, unaochagizwa na miguu yake mirefu, shingo ambayo amenyoosha kuelekea upande mmoja akiwa anajidai maeneo haya.

Mnyama pori aina ya tumbili akiwa ameketi juu ya mawe wakati, ambao amejipumzisha kutokana na kutafta malisho kwa siku nzima ili aweze kwenda baadae tena kuendelea na upekuzi.

Mnyama pori aina ya tumbili akiwa amesimama kwa namna ya kuvizia, ili mkulima aweze kwenda mbali na kwenda kuiba ndizi ambazo zimeanza kuiva na kujipatia malisho.

Wasimamamizi wa wanyama pori katika mbuga, wakiendelea kuwapatia maziwa watoto wa tembo, ili kuhakikisha wanakua na kupata afya bora kwa ajili ya watalii wote wanaotoka kwenye mataifa mbalimbali na kuja kuwatazama.

Ndege wa porini amesimama juu ya nyaya za umeme, ambazo hazimpatii madhara ya aina yoyote kwa sababu maganda yake hayajachunika naye amekaa kwa utulivu wa hali ya juu.

Mnyama pori aina ya swala akiwa maeneo yake kujidai ya porini anaendelea kula majani na rangi yake ya udongo, na pembe zilizorefu zinampa muonekano mzuri na kuwavutia watalii wote wanaotoka mataifa mbalimbali.

Mmoja wa watunzaji wa wanyama pori akiwa amesimama kando amemshikilia twiga ambaye anarangi yake yake nzuri ya udongo huku amevalia barakoa ilikujikinga na matokeo yoyote mabaya yanayoweza kutokana na namna alivyo mkumbatia.

Ndege wa porini amesimama kwenye tawi la mti lililokauka, mwenye rangi ya njano kwenye miguu na macho, mbawa zake amezishusha na manyoya ameyalaza na kumpatia muonekano mzuri na unaovutia hasa watalii.